Katika picha hii naona kuna mtu mmoja ambaye amevaa nguo ya manjano na mgongo wake amebeba mtungi ya dawa na mbele yake kuna ngombe na naona ananyunyuzia dawa.

Hapa naona mgomba ya ndizi, na ndizi hii imepandwa ni mingi sana na sioni hata moja ambayo imekomaa, zote hazijazaa ule ndizi wa kukula.

Picha hii inaonyesha watu ambao wameketi na ninaona kuna vitu ambayo inaanikwa ili ipigwe na jua na inaonekana ni kama ni mahindi na hawa watu naona kazi yao ni kutandaza hii mahindi.

Picha hii iko na mchoro wa ndizi na ndizi huu naona kuna pahali imeiva na pahali nyingine haijaiva na juu kabisa haijaiva vizuri. Na naona kuna mkono ambao umeshikilia ule ndizi.